Madaktari wa meno wanaonekana wakimtibu mgonjwa mmoja. Wote wamevalia ya kujikinga ya rangi ya samawati na barakoa usoni. Mgonjwa mwenyewe anaonekana akiwa amelala kwenye kiti cha hospitali akiwa anatibiwa mdomoni.

Madaktari na wauguzi wanaonekana wamevalia mavazi ya upasuaji, wanafanya na kuandaa upasuaji katika chumba cha upasuaji. Wengi wamevalia barakoa, kaptula na mashati ya rangi ya samawati. Mtu mmoja akiwa mgonjwa, anaonekana amelala kitandani na amefunikwa na kitambaa cha upasuaji. Kuna vifaa vya matibabu na mashine za kisasa katika chumba hicho.

Daktari mwanaume anaonekana akimtibu mgonjwa wake ambaye anaonekana kuwa ni mtoto mdogo msichana. Amevalia koti ya maabara na anaangalia mkono wa mgonjwa kwa makini. Labda anafanya uchunguzi au kumtibia. Mgonjwa yuko kwenye chumba cha kliniki na amevalia gauni ya hospitali.

Mtu huyu amelala kitandani akiwa na kidonda kichwani. Anaonekana kupokea matibabu moja kwa moja katika hospitali hii. Chumba anakolala ndani, kuna vifaa vya kupima shinikizo la damu. Pia ukuta wa nyumba hiyo, ni wa rangi ya samaki na rangi nyeupe.

Tunamuona mwanamume mmoja na mwanamke na mtoto mdogo aliyevaa gauni la rangi ya waridi akiwa kwenye chumba cha mazoezi ya tiba ya viungo. Mtoto anashikilia mpini wa chuma huku akisaidiwa na wataalamu hao wa tiba wa viungo ambaye amepiga magoti karibu na yeye.

Hii ni mazingira ya kliniki ya meno. ambapo tunamuona mgonjwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno, akiwa na tabasamu kubwa na ameonyesha ishara ya kidole gumba, kuashiria kuridhika. Nyuma yake amesimama daktari wa meno aliyevalia sare nyeupe, glavu mkononi na kofia ya usafu kichwani. Daktari pia anatabnasamu kwa furaha.

Wauguzi wawili wanawake wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa wote wawili, na pia wamevalia glove . Wanaonekana wakimshughulikia mtoto mdogo aliyezaliwa katika mashini ya watoto wadogo ambao wangali wachanga.

Tunamwona muuguzi aliyevalia glavu za mpira na sare za huduma ya afya akimpimpokeza mtu moja chanjo, muuguzi huyo amempa chanjo au dozi kwenye mkono wa mgonjwa, ambaye anaonekana kushikilia kiganja chake cha mkono.

Wagonjwa wanasubiri au kupokea matibabu katika chumba hiki kya hospitali, watu kadhaa wamekaa na wengine wamelala katika vitanda vya wagonjwa baadhi wakiwa na vifurushi vya maji vya tiba vinavyotiririka. Tunaoana hii ni hali ya hospitali ambayo inaonekana na kuwa iko na msongamano wa wagonjwa.

Muuguzi mwanamke ambaye amevalia sare ya kirasmi ya kazi ya kijani kibichi na pia amevalia miwani ,anaonekana akiamsaidia mgonjwa ambaye anaonekana kuwa ni mgonjwa wa hali maututi ,kwa kumsongesha na kusongesha wofu lake.

Mtotto mdogo anaonekana akiwa amesimama na pia tunamuona kuna muuguzi ambaye ananakili na kuandika taarifa ya mtoto huyo. Muuguzi huyu amevalia barakoa na anaonekana ni muuguzi wakumpa mtoto huyo chanjo.

Daktari huyu wa meno anamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha matibabu ya meno. Daktari mwenyewe anasaidiwa na msaidizi wake aliyevaa sare ya wauguzi na glovu. Wote wamevaa barakoa wakifanya kazi katika chumba safi chenye mwanga wa kutosha.

Daktari wa macho anaonekana kumfanyia kijana uchunguzi wa macho. Kwa kutumia kifaa maalum cha kuchunguza macho. Kuta za chumba zimepambwa na mabango yanayoelezea sehemu mbalimbali za macho na mwili. Daktari mwenyewe anaonekana mwenye bidii na mpangilio wa mazingira.

Mzee huyu aliyevalia kofia na barakoa anaonekana akipokea chanjo kwenye mkono wake wa kushoto. Anaonekana kupunga macho Kutokana na maumivu ya chanjo hiyo. Mkono wa mtu mwengine unaonekana kushikilia kidole kwa makini huku akimdunga sindano kwa mkono wa mtu huyo.

Watu hawa wawili waliovalia mavazi ya kujikinga na hatari pamoja na barakoa nzito na glavu nyekundu. Wanaonekana wakimimina kemikali kutoka kwenye kibuyu ya samawati hadi kwenye pipa kubwa nyeusi. Kuna mavibuyu vingine ya plastiki pembeni na mazingira pia yanonekana kuwa ya kiwanda au sehemu ya kiwandani.

Mhudumu huyu wa afya anaonekana akiwa amevalia mavazi ya rangi ya samawati na barakoa. Anajiandaa kuchukua dawa kutoka kwenye chupa kwa kutumia sindano. Pia tunamuona anaonekana akiwa kwa makini na makusudi katika hatua hiyo Ikiashiria umuhimu wa usalama na umakini katika kazi yake.

Mkulima huyu anapulizia dawa kwenye mimea shambani, kwa kutumia pump ya mgongoni. Amevaa mavazi ya kinga na glovu kuzuiya madhara ya dawa hiyo, anafanya kazi kwa umakini huku mimea ikiwa bado ni madogo, mazingira ya shamba pia tunaiona kuwa ni safi na yenye kijani kibichi.

Wahudumu wa afya wanaonekana wakiwa katika eneo la hospitali. Wamevalia sare nyekundu zenye mistari myeupe na alama ya msalaba mwekundu. Mgonjwa anaonekana akiwa amelazwa katika kitanda cha wagonjwa akisukumwa na wahudumu wawili.

Tunamuona mgonjwa katikati na wahudumu wa afya pia wakiwa kando yao. Wakiwa katika chumba cha tiba ya mazoezi. Mgonjwa mmoja yuko kwenye kifaa cha maalum kinachomsadia kusimama na kutembea huku akisaidiwa na wataalamu walio na makoti meupe pepepe.

Mtaalamu wa afya labda daktari wa meno anaonekana akimuhudumia mwanamke anayeketi kwenye kiti cha hospitali. Daktari huyo amevalia koti jeupe pepepe la mahabara, glavu nyeupe, barakoa ya uso ya njano na kifaa cha mwangaza kichwani kinachomsaidia kuona vizuri ndani ya mdomo ya mgonjwa huyu.

Tunamwona mkulima akiwa amevalia mavazi ya kinga akitumia chombo cha kupulizia dawa au kemikali za kuuwa madudu kwenye mazao yake bustani, hii ni sehemu ya shughuli ya kilimo ambapo wadudu wanaangamizwa ili kulinda mazao na kuongeza uzalishaji.

Mtaa huu umejaa maji iliyotokana na mafuriko. Kuna gari jeupe linaloendesha katikati ya maji yaliyofunika barabara hiyo. Miti mingi imezunguka eneo hilo na uzio mweupe wa samawati unaonekana upande wa kulia.

Wahudumu wa afya wawili ambao ni wanadada wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa, na pia kuna kitikiti cha maji ambacho kiko nyuma yao ,nyuma yao pia kuna askari ambaye amevalia barakoa ijapokua anaonekana ameangalia upande mwingine.

Mwanadada anaonekana akiwa amelala kitandani. Ameinua mguu wake juu ambao umeshikiliwa na mwanaume mmoja anayeonekana kuwa na nguvu. Mwanaume huyu anaonekana kuwa ni daktari wa viungo ambao wanawasaidia watu kufanya mazoezi katika mwili yao.

Tunaona mgonjwa akiwa anahudumiwa katika kliniki ya meno. Madaktari wa meno wamevaa glavu na barakoa kwa ajili ya usafi na usalama wa kiafya . Mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum huku mdomo wake ukiwa wazi kwa uchunguzi.

Mtu aliyevalia kinga na barakoa naendesha uchunguzi au tiba kwa ng'ombe, anaonekana kutumia kifaa kuangalia au kuchukua sampuli kutoka kwa mapua ya ng'ombe jambo linalohusiana na afya ya mifugo labda kupima ugonjwa au kufuatilia hali ya ng'ombe hao.

Daktari wa meno anafanya uchunguzi wa mdomo kwa mgonjwa huyu ambaye ameketi chini kwa kiti maalum cha daktari wa meno. Daktari mwenyewe amevalia mavazi ya kinga pamoja na barakoa na glovu. Dirisha lililo nyuma lina mionzi ya mwanga wa asili inayoingiza ndani ya chumba hicho.

Tunaziona bidhaa mbalimbali za dawa au miti shamba vinavyoonekana kutumika kwa madhumuni ya kiafya au tiba mbadala. Bidhaa hizi zimepanga juu ya meza na zina majina tofauti tofauti kama vile deja, sp ,ngezamiri na leowiki. Pia tunaziona kuna mchoro ya sehemu ya ndani ya mwili wa binadamu unaonekana.

Wanaume hawa wawili wanaonekana wakiwa wamebeba mitungi mikubwa ya gesi ya oksijeni kutoka kwenye lori kuingia ndani ya jengo. Wote wamevalia barakoa ishara ya tahadhari za kiafya, huenda kutokana na mazingira ya hospitali au wakati wa janga. Tukio hili linaweza kuwa ni la usambazaji wa gesi hiyo ya oksijeni.

Moto mkubwa unaonekana ukiwaka kwenye nyasi kavu. Watu wawili waliovalia mavazi ya kinga na helmeti za rangi ya machungwa wanaonekana wakikabiliana na moto huo. Wana vifaa maalum mkononi huku wanaonekana ni kama wanazima moto huu au wataalamu wa kudhibiti moto kwa vichaka. Eneo ni la kijani lakini limezungukwa na nyasi zilizokauka.

Hapa kuna kundi la watu waliovalia sifa za kazi. Zote za rangi nyeupe. Wanafanya mafunzo kuhusu usafi na usalama wa chakula. Pia tunamwona kiongozi wao akiwafundisha kwa kutumia bango na vifaa vya kuonyesha.

Watu hawa wawili waliovaa glavu nyeupe pepepe na barakoa wamesimama mbele ya gari jeupe. Gari lenyewe lina nembo ya We Save Water Project maana ya maandishi ya Liwala Committee Alliance. Watu hawa wanaonekana kuwa na furaha wakitabasamu na kupiga pozi mbele ya kamera.

Tunamuona muuguzi mwanaume ambaye hajavalia barakoa wala glovu, ameshika sindano katika mkono wake wa kulia na anajaribu kumdunga mtoto sindano, mtoto huyo ameshikiliwa na mamake na pia tunawaona wanawake wengine walio kando wakishuhudia tendo hili.

Tunamuona mtoto mdogo akiwa kwenye chumba cha hospitali, anaelekea kwa mtaalamu wa afya, aliyevalia koti jeupe pepepe, anayesimama karibu na sinki au meza ya kazi. Mazingira hii ni safi na inaonyesha huduma za kiafya zinaendelea.

Daktari wa meno anafanya uchunguzi wa afya ya meno kwa mgonjwa anasaidiwa na muuguzi ambaye anamsaidia kuendesha taa ya upasuaji, mgonjwa yuko katika hali ya kupokea huduma hii kwa umakini.

Tunamuona mwanaume aliyevalia suti akimimina maji kwenye kifaa malumu cha kutiririsha maji taka, au kusafisha mkono. Anaonekana kuwa kwenye tukio rasmi, au uzinduzi wa kifaa hicho. Pembeni yake kuna watu wengine wakimwangalia, na wote wapo katika mazingira wazi labda kwenye hema au maonyesho tu.

Hili ni duka la dawa la miti shamba ambapo kuna bango lenye maandishi ya rangi nyekundu na nyeusi yaliyoorodhesha magonjwa mingi ambayo duka hilo linadai kutibu. Baadhi ya magonjwa yaliyoorodheshwa ni kama vile, Pumu, Kisukari, Malaria, Tumbo kujaa gezi, Matatizo ya hedhi, Pressure ya damu, Kisonono na matatizo ya ngozi.

Hili ni eneo lenye ukame mkubwa ardhi ni ya mawe na vumbi hakuna hata mimea wala majani moja unaonekana . Mbele kuna mzoga wa mnyama aliyeangamia uenda ni ng'ombe anaonekana alikufa kutokana na njaa au kiu.

Mhudumu wa afya anaonekana akimhudumia mama na mtoto wake mchanga. Mama mwenyewe ameketi karibu na dirisha huku akiwa amemshika mtoto mkononi. Naye mhudumu amesimama karibu akiwa anagusa au kumkagua mtoto kwa upole. Mazingira yanaonekana kuwa ni ya kliniki au hospitali.

Hii ni choo ya shimo kilichojengwa kwa mbao na bati ambalo linaonekana liko katika eneo la shamba lenye mazingira ya kijani na anga ya mawingu. Pembeni ya choo hii tunaona kuna tanki la maji inalotumika kuhifadhi maji ya matumizi katika eneo hio ya choo.

Mzee huyu mwenye umri wa makamo anaonekana akipokea sindano ya chanjo mkononi. Watu wengine wanasubiri kwa mstari nyuma yake, ili wapokee chanjo hiyo. Muuguzi anaondoa kitambaa kabla ya chanjo. Hii ni sehemu ya utoaji wa chanjo ya kuzuia magonjwa.

Hizi ni vifaa vya kienyeji vya tiba au uuguzi wa asili. Vifaa hivi vinahusisha viungo vya asili, makopo na vifaa vingine vinavyotumika katika tiba za kienyeji hasa katika tamaduni mbalimbali za afrika.

Mgonjwa anaonekana akijiandaa kufanyiwa uchunguzi wa kiafya kwenye mashini ya MRI. Mtaalamu wa kiafya aliyevalia mavazi ya hospitali anamsaidia mgonjwa kulala vizuri kwenye kitanda cha mashini hiyo. Hii ni hatua ya kawaida ya uchunguzi wa kina ya ndani ya mwili bila upasuaji.

Watoto hawa wawili wanaonekana wakichota maji kutoka katika chemichemi isiyo safi. Maji haya yanaonekana kuchanganyika na takataka na uchafu wa mazingira. Hali hii inaweza kusababisha magonjwa ya tumbo kama vile kipindupindu. Jamii inahitaji huduma bora ya usambazaji wa maji yaliyo safi na salama.

Tunawaona watu sita wakiwa wamesimama pamoja wakiwa mbele ya jengo fulani wanaonekana kuwa kwenye tukio rasmi au shughuli ya msaada. Watu hao wawili kati yao amevalia sare za polisi huku wengine wakiwa wamevaa mavazi ya kiraia. Wote wamevaa barakoa kuashiria hii ni tahadhari ya afya.

Hili ni duka au chumba kilichojaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu. Bidhaa hizo ni katika chupa ndogo ndogo na kubwa. Huenda ni dawa za miti shamba au virutubisho vya asili, au vinywaji vya tiba. Mbele, kuna ndoo kubwa ya plastiki zenye vifaa tofauti tofauti pia.

Hii ni barabara kuu ambayo imeharibika vibaya sana kutokana na mafuriko au mmomonyoko wa ardhi. Sehemu kubwa ya lami imekatika kabisa na maji yameharibu udongo uliokuwa chini yake. Kuna watu wengi ambao wamesimama kando ya barabara wakitazama uharibifu huo, labda wakijaribu kutathmini hadhari na kutafuta njia zingine za kukabiliana nazo.

Tunaiona choo ya umma ambayo ina rangi ya kijani kibichi na manjano ,tunamwona mtu mmoja aliyevalia kofia nyeupe na shati ambayo ina mistari nyeupe , anaonekana anafanya usafi katika vyoo hivyo vya umma .

Daktari wa meno aliyevalia nguo yake ya kazi ya samawati, anaonekana akiwa anamwangalia na kumchunguza mgonjwa wake mdomo. Daktari huyo amevalia pia miwani na barakoa na pia makavazi ya kichwa chake na mgonjwa aliyelala chini anaonekana pia amevalia miwani huku amemfungua mdomo.

Daktari huyu ako katika mazungumzo na mgonjwa wake. Daktari amevalia koti jeupe pepepe la udaktari, glavu maski ya kidevuni na kichwani pia ana kifaa cha mwangaza kwa kichwa anaonekana kumwelezea kitu mgonjwa wake akionyesha kifaa kwa mikono yake.

Muuguzi huyu aliyevalia kofia nyeupe na nguo ya njano anaonekana akiwa ameushika sindano wa chanjo kwa mkono wake. Kando yake kuna mama aliyembeba mtoto, anayeonekana akiwa amelia kando yao.

Eneo hili ni eneo la daktari wa miti shamba au kwa jina lingine twaeza ita waganga. Tunaona kuna simu ya rununu ambayo iko hapo kando, twaona pia kuna tini zingine za madawa za kimaajabu majabu ambayo yanatishia na pia twamwona daktari mwenyewe amevalia vitu za kimaajabu.

Hili ni boksi la njano na nyeupe lenye maandishi yellow fever vaccine na ampuli tano zikiwevu za njano zilizosimama mbele ya boksi hilo. Sampuli hizo ni za rangi za kahawia na zina lebo za manjano iliyoandikwa maelezo.

Hili ni dozi la chanjo la aina MMR juu, inatumika kuzuia magonjwa ya Surua, Mumps na Rubella. Chanjo hii ni muhimu kwa kinga ya watoto na watu wengine dhidi ya magonjwa yanayoambukiza, ni dozi moja ya 0.5ml inayotolewa na kampuni ya Merck and Co.

Daktari huyu anaonekana amevalia barakoa na pia mkononi mwake ana glovu na anamwangalia mgonjwa mdomoni, mgonjwa ambaye ameketi chini, anaangaliwa mdomoni akiwa amefungua mdomo wake, na pia twaona watu wengine wakipita hapo kando.

Hili ni chanjo ya homa ya manjano inayoitwa vacine amaril stabilise. Kuna mabomba madogo ya chanjo, chupa ya mchanganyiko na karatasi ya maelezo. Chanjo hii hutolewa kwa watu ili kuwakinga dhidi ya homa ya manjano , ugonjwa unaosababishwa na virusi au kuenezwa na mbu.

Hii ni sanamu ya kijadi yenye maumbo ya watu. Sanamu imepambwa kwa vifaa vya mkono kama kamba, magamba na matusi. Inaonekana kuwa na umuhimu wa kitamaduni au kiroho. Sanamu hiyo inawakilisha imani za watu au mila zao.

Tunaliona kundi la watu waliovalia fulana au vesti ya rangi ya blue zenye nembo ya serikali ya Kenya. Inaonekana ni tukio la kijamii au la serikali. Huenda linaendeshwa na wizara ya afya, serikali ya kaunti au shirika la kutoa huduma kwa jamii.

Tunawaona madaktari na wauguzi waliovaa mavazi ya upasuaji pamoja na kofia za upasuaji, maski na glovu za mpira wakifanya upasuaji katika chumba cha upasuaji. Wanaangazia mchakato wa tiba kwa mgonjwa ambaye yuko katika kitanda chini yao.

Tunazoziona ni chupa tatu, vyenye virutobisho vya vitamin D three vilivyowekwa mstari upande wa mbele. Vikombe vina rangi tofauti. Kuna ya kahawa, nyeupe, na yenye rangi ya machungwa. Kila kiboreshaji kina maelezo na matumizi na faida yake kwenye lebo. Mandhari ya picha ni ya kijani na miale myeupe.

Tunamwona daktari, mzazi, na mtoto na watu wengine hapo kando. Daktari anamdunga mtoto sindano, huenda ikawa ni sindano ya chanjo. Mtoto mwenyewe anaonekana akilia mno, akiwa ameshikiliwa na mama yake ili apokeeze dawa hiyo muhimu.

Kuna chupa nyingi zilizowekwa kwenye meza ndogo ya mduara, chupa hizo zina rangi na saizi tofauti kando yake kuna meza, kuna baiskeli na rangi ya samawati, kwenye bango kuna taarifa za huduma za tiba za magonjwa kutoka kwa daktari wa kienyeji.

Hichi ni chumba cha wagonjwa ambapo tunamwona daktari wa meno akimshughulikia mgonjwa wa meno. Daktari mwenyewe anaonekana akiwa amevalia miwani ya daktari wa meno. Anajaribu kuangalia mdomo wa mgonjwa ili kumtibu.

Hichi ni kioski cha maji iliyoandikwa jina Boya Water Project. Mwanamke aliyevalia aproni ya kijani akihudumu kwa kumpatia mwanaume aliyeshika mtungi wa manjano. Kuna mitungi mingi ya plastiki ya rangi tofauti. Mwanaume aliyevalia fulana nyeusi na barakoa ameegemea upande mmoja akisubiri huduma.

Mtu huyu anaonekana akiwa amevalia nguo rasmi ya kujikinga kujigusa na vitu vya kemikali ambavyo anavyovishika, anaonekana amevalia barakoa ya gesi na nguo rasmi ya kujitunza kutokana na kemikali ambazo anaweza kuwa amezishikilia mwenyewe katika chumba hiki cha kemikali.

Hizi ni dawa za miti shamba zilizowekwa kwenye kitambaa chini. Dawa hizi hutumika katika tiba asili au tiba za kienyeji. Zipo mimea na mizizi mbalimbali ambazo huchanganya kutibu magonjwa. Dawa hizi zinauzwa au hutolewa mtaani kwa njia ya jadi.

Mwanamke yuko hospitalini akiwa na mtoto mchanga. Anaonekana kumvalisha au kumbadilisha mtoto huyo nguo. Amevalia bangili ya hospitali mkononi, mtoto pia amelazwa kwenye kitanda maalum cha watoto wachanga.

Mzee mkongwe anaonekana akiwa ameinua vazi lake kwenye mkono wa kushoto ili anadungwa sindano na nasi, ambaye anaonekana kuwa amevalia barakoa la samawati. Pia mzee mwenyewe amevalia barakoa la samawati, huenda ikawa anadungwa chanjo.

Barabara imejaa maji kutokana na mafuriko. Magari mbali mbali yamezama kiasi katika maji. Hali inayosababisha msongamano wa magari na usumbufu kwa usafiri. Mazingira yanadhaniwa kuwa maji au eneo lenye shughuli mingi za kibiashara kwa kuwa kuna majengo na magari mingi. Hali hii inaweza kusababisha matatizo makubwa kwa wakazi na wanabiashara wa eneo hilo.

Mwanamke huyu amechuchuma chini akichota maji kwenye mfereji, anaonekana akiwa na furaha zaidi. Amevalia sketi nyeusi na huku anamtungi wake wa rangi ya manjano. Nyuma yake tunazoziona ni nyumba za mabati na pia kwenye kamba ya maandiko manguo ambayo yamefuliwa.

Mkono wa mtaalamu wa afya unaonekana alliyovalia glovu ya bluu akiwa ameshika chupa ya chanjo na sindano. Chupa hiyo imeandikwa M-M-R Vaccine ambayo ni chanjo dhidhi ya magonjwa matatu; surua, kusonga na rubella. Sindano imeingizwa kwenye chupa ikiashiria kuwa chonjo ipo tayari kutumika.

Mtu anaonekana akitoa kidonge kutoka kwenye chupa cha dawa, chupa hiyo ina lebo ya maandishi Motrin IB Ibuprofen Tablets . Kidonge kilicho kwenye mkono ni rangi ya rangi ya machungwa, mtu huyu amevaa nguo zenye rangi ya bluu na nyeupe zenye mchanganyiko wa mchoro.

Tunayoiona ni boksi la kuhifadhi madawa au sampuli ya damu. Inaonekana kuwa na sindano na vipimo vidogo vya damu pia. Pia kuna sampuli za damu vilivyohifadhiwa ndani ya boksi hilo la plastiki, lililojaa barafu au maji baridi ili kuweka katika hali ya baridi.

Muuguzi mwanamke anampatia mtoto chanjo? Huku mama amemshikilia mtoto wake kwenye mapaja, muuguzi huyo amevalia glavu na koti jeupe la hospitali. Watu wengine wanasubiri huduma hapo karibu.

Mtu huyu anaonekana amevalia barakoa ya gasi ambaye amevalia manguo ya samawati na pia amebeba mitungi miwili, moja ya njano na nyingine ya samawati. Chumba hili laonekana kubwa chumba chenye makemikali hatari zaidi, kwa sababu yaonekana kuwa kuna alama za kuonyesha kuwa kuna hatari kubwa yanaweza tokea mtu asipokuwa makini.

Unayoiona ni dawa na ya jina la MMR . Ni dawa la kuchanja wagonjwa na dawa hilo limeshikiliwa pamoja na sindano la kudungwa mgonjwa na kinachoshikilia zote mbili ni mkono ambao umevaa glovu za hospitalini.

Mgonjwa anapata huduma ya matibabu kinywani kutoka kwa daktari wa meno. Daktari na msaidizi wake wamevalia mavazi ya kinga pamoja na barakoa. Daktari anatumia sindano kutoa tiba au dawa. Huduma hii inaonekana kufanyika katika kliniki au hospitali.

Tunamwona mlinzi aliyevalia sare rasmi yake ya kazi na barakoa akitumia chombo cha kuosha mikono ,chombo hicho kina maji na mtoaji maji yaani mfereji ,unaotokana na gombo kubwa la plastiki lililojaa maji likiwa limewekezwa kwenye mfereji wa chuma.

Tunazoziona ni vifaa vya kienyeji vilivyowekwa ndani ya chungu kilichopambwa kwa shanga. Kuna chupa kadhaa zenye vinywaji au madawa ya asili. Kuna kibuyu kikubwa, kimefungwa kwa kamba na shanga nyekundu. Vitu hivi huenda zikatumika katika tiba ya jadi au mila za kitamaduni.

Tunaoona hapa ni polisi wakiwa wamesimamia wafanyikazi ambao wanashughulika na shughuli la kubomoa jumba fulani. Jumba hilo huenda ikawa limejengwa hapo kimakosa au likokaribu kuanguka chini. So ni vyema kwa serikali kukuja na kusaidia wanaoishi hapa kubomoa jumba hilo.

Kwenye chumba cha wagonjwa muuguzi amevalia barakoa ya samawati pia amevalia nguo zake za samawati na wavu nyweleni. Mgonjwa pia aonekane amelalia kwenye kitanda amevalia miwani nyekundu na anaangaliwa na muuguzi.

Hawa wawili wanaonekana kuwa wamejikinga zaidi, wamevalia hadi barakoa ya gesi na wanabeba mitungi mikundu. Wamevalia glovu nyekundu na wanajikinga kutokana na eneo hilo kuwa hatari katika hali ya maisha yao.

Tunamuona mtu akiwa amevalia suti ya kijani akiweka mikono kwenye sehemu ya kuosha mikono labda anatumia kisafishaji mikono au kunawa mikono inaonekana ni sehemu ya umma vyenye visima vya kuosha mikono iliyowekwa kwa ukuta.

Tunaona ni wamama na wazee pia wengine wakiwa wamevalia kofia, wengine wameshika simu zao. Huenda ikawa wanarekodi. Na pia wamevalia sare rasmi za kazi. Mojawapo zikiwa ni zile za rangi za kijani kibichi na zingine za rangi za samawati.

Hii ni nyumba ya jadi ya watu wa kabila la maasai. Nyumba hii imetengenezwa kwa nyasi na matawi pekee . Eneo hili lina mimea michache kutokana na ukame ambao unaokumba maeneo hayo. Mtu aliyekuja kulia amevalia mavazi ya kitamaduni yenye rangi ya machungwa.

Mfanyakazi wa kiufundi au mtaalamu akiwa katika eneo la ukaguzi wa mitungi ya gesi. Mfanyikazi huyo amevaa koti ya maabara, kofia ngumu na barakoa ikionyesha kufuata kanuni za usalama. Anashughulikia mitungi ya gesi iliyopangwa kwa mpangilio labda kwa ajili ya uhakiki au kutayarisha kwa matumizi ya baadae.

Tunamuona daktari ambaye amevalia barakoa ya rangi ya samawati na pia amevalia koti ya rangi nyeupe na pia kuna mgonjwa aliyeketi chini na amevalia barakoa nyeusi, kofia nyeusi na anadungwa shindano katika mkono wake wa kushoto.

Tunamuona mtoto mdogo anapopewa chanjo na mtaalamu wa afya huku mzazi akimshikilia kwa makini mtoto huyo. Mzazi amevalia barakoa, jambo linaloashiria tahathari za kiafya wakati wa chanjo.

Mazingira haya ni ya kijiji ambayo imezama maji baada ya mafuriko, wanawake wawili wanaonekana wakitembea kwa kutumia fimbo kuisaidia usawa wao wakati wanapita katika maji yaliyofikia visigino, nyumba za kijiji zimejengwa kwa vyuma vya bati na mashina na maji yamejaa njia mtaa wa maeneo ya karibu manyumba hayo, Hali hii inaonyesha hadhara ya mafuriko kwa wakaazi wa eneo hilo.

Tunazo ziona ni sindano yenye chanjo ya homa ya manjano. Kuna chupa nyingi zilizojaa chanjo mezani. Pembe ya sindano imewekwa juu ya meza, pia kuna barakoa ya uso upande wa kushoto ambao umeegezwa.

Hili ni jengo la vyoo vya shule ya upili, lenye alama za shule na taarifa mbalimbali. Mbali na jengo hilo kuna mabomba za sehemu za kuosha mikono, ujumbe wa kuosha mkono WASH YOUR HANDS HERE . Watu wawili wamesimama mbele ya jengo, wakiongea na kuangalia sehemu hiyo.

Hapa tunawaona wanawake wawili, mmoja wao anaonekana akimfundisha mwingine mazoezi ya kimwili au tiba ya mwili katika mazingira ya hospitali au kituo cha afya. Mwalimu anaonekana kumpa maelekezo mtu aliyeketi anayejaribu kuinua mkono kupitia rafu yenye nyuzi za mazoezi.

Manyumba haya yanaonekana kuchomwa na moto mkubwa, moto umeshika paa la mabati na kuenea sehemu nyingi. Miale ya moto, inaonekana ikipanda juu kwa nguvu na kuna moshi mingi unaofuuka kutoka kwenye jengo hizo.

Wanawake hawa watatu wamekaa nje wakivaa mavazi ya kienyeji ya kitamaduni, wamevaa nguo hizo za manyoya zenye rangi ya samawati na kahawa. Mmoja wao anaonekana kufikiri na kuangalia upande mwengine, wengine wawili wapo kimya.

Hii ni ofisi za huduma za meno inayoitwa Dental Care, kuna meza ya mapokezi karibu na mlango wa kioo. Runinga pia imewekwa ukutani ikionyesha kipindi kinachoendelea. Ukuta wa ofisi hii ni wa rangi ya machungwa na kahawa.

Tunamuona daktari akiwa katika zoezi la tiba la meno kwa mgonjwa. Daktari huyu amevaa suti ya rangi nyeupe na barakoa na pia kuna mtu mwingine ambaye amevaa shati ya kijani kibichi na barakoa akimsaidia kufanya kazi pamoja na yeye. Kuna vifaa vya kisasa vya tiba ya meno kama vile taa maalum na kompyuta ndogo ya kuangalia hali ya meno au matibabu.

Tunamuona mtu mmoja akiwa ameketi akipokea chanjo kutoka kwa muuguzi, mtu huyo anaonekana kidogo kwa na wasiwasi au maumivu kidogo wakati muuguzi anampatia sindano kwenye mkono wake wa kushoto, muuguzi amevaa mavazi ya kinga kama gauni ya plastiki na glavu pamoja na barakoa.

Daktari wa meno anafanya uchunguzi wa kinywa kwa mgonjwa wake. Daktari amevalia barakoa na glovu kwa usafi na wa kinga. Huku mgonjwa akiwa amekaa kwenye kiti ya kliniki, mdomo wake ukiwa umefunguka ili daktari aweze kukagua meno yake na maeneo mengine ya kinywa.

Tunamuona mgonjwa aliyeketi katika kitanda cha hospitali amevaa mavazi ya hospitali na pipa la osijeni usoni mwake. Kando yake kuna muuguzi au daktari alivaa suti ya kinga na barakoa na anasaidia mgonjwa kwa kumpa osijeni au kumwangalia hali yake.

Mtaalamu wa afya wa jinsia ya kike, anamhudumia mtoto mdogo akiwa na mama yake. Inaonekana anafanya vipimo au matibabu kidogo kwa mtoto huku mama akimsaidia. Tunaona kuwa ni mazingira ya kliniki au hospitali zenye rangi za ukuta na mandhari ya watoto.

Hili ni chanjo ya MMR ambayo ni kifupi cha magonjwa matatu yaani surua, measles , matende mumps na rubella . Chanjo hii hutolewa ili kumkinga mtoto au mtu mzima dhidi ya magonjwa hayo matatu kwa sindano moja.

Tunaowaona ni watu kadhaa wanaofanya jaribio la choo ambalo limeundwa, mmoja wao akiwa amevalia suti anaonekana akiosha choo mwenyewe na mwenzake aliyevalia shati ya rangi ya samawati anaonekana akimsaidia kumwagia maji katika choo hicho na wanayokifanya ni majaribio tu ya choo yenyewe.

Mtu mmoja aliyevalia nguo nyeupe akiongea na mtu ambaye amekaa chini kwenye pikipiki akiwa amevalia kofia ya usalama na barakoa. Mbele yao kuna mifuko ya plastiki iliyojaa vitu vya rangi ya kahawa pengine ni bidhaa anazouza mtu aliyekaa kwenye pikipiki au inaonekana ni mazungumzo tu ya kibiashara.

Umati wa watu unaonekana wakishuhudia bwawa ambalo ni kama limevunja kingo huenda ikawa limewaua watu au watu wengine wameathirika katika janga hili ambalo limetokea la kutamausha sana. Tunaona pia kuna wakuu wa serikali ambao ndio wanakaribia karibia na kuuangalia mtoni huo.

Tunamuona muuguzi akiwa amevalia barakoa ya kujikinga kuenea kwa magonjwa, pia ameshika sindano na chanjo mkononi mwake, anatayarisha chanjo hiyo. Kanda yake kuna dirisha ambayo ii wazi ambayo iliyo na rangi ya samawati.

Mafuriko yamelemea mji huu ambao twaona miti pekee, manyumba pia hayaonekani. Barabara pekee yake ndio yaonekana na barabara hiyo pia yaonekana pia yaenda kulemewa na mafuriko hayo kwa sababu twaona maji yanapita juu ya barabara hiyo.

Hizi ni chupa ndogo ndogo zilizojaa unga mweupe. Chupa zimefungwa vizuri kwa chuma cha kukandia. Unga huu unaweza kuwa dawa au kitu cha matumizi ya kila siku. Ziko chupa zingine zilizowekwa pamoja.

Tunamwona nesi akimdunga mzee sindano kwenye mkono wake wa kushoto. Mzee huyo aliyevalia barakoa ya samawati na pia amevalia nguo za kutoka katika jamii la kimaasai nchini Kenya na muuguzi pia amevalia barakoa la samawati na nguo lake rasmi la kazi.

Wawili hao wanaonekana wakizoa taka kando ya barabara, wanazivuta kutumia koleo au rex . Wamevalia nguo nyeusi na mmoja wao amevaa barakoa, pia amevalia glovu ya kujikinga mkono wao usishike takataka ambazo zimetupwa kando ya barabara hiyo.

Tunawaona wauguzi wawili wakimhudumia mama aliyejifungua. Kuna mapacha wawili waliofungwa katika vitambaa vya rangi tofauti. Mama anakaa kwa kitanda hospitalini huku wauguzi wakikagua afya. Mazingira yanaonyesha ni chumba cha kujifungulia hospitalini.

Hili ni tangazo la mtu anayejiita doctor Galazinga ambaye ni daktari wa uchawi. Tangazo linaeleza huduma ya upigaji simu za mapenzi na pia nguvu za mapenzi na madawa za mvuto. Pia nambari ya simu ambayo ya kuwasiliana na daktari huyu imepeanwa hapo chini.

Hichi ni hema cha wagonjwa tunaona kuna baadhi ya vitanda ambavyo vina wagonjwa na vinginevyo pia havina wagonjwa. Tunamuona nesi au muuguzi anawashughulikia wagonjwa hao akiwa amevalia barakoa. Mwishoni mwa hema hiyo tunaiona televisheni ambayo inafanya kazi.

Unayoiona ni chupa ya dawa yenye lebo iliyoandikwa pills for sex , inaonekana ni dawa ya kusaidia masuala ya kinga au utendaji wa ngono, chupa hii iko mezani na kuna chupa nyingine nyuma yake, zote ni za aina za dawa za chupa hizo.

Hii ni mazingira ya kliniki ya meno ambapo mgonjwa mwanamke ameketi kwenye kiti maalum cha daktari wa meno. Madaktari wawili wa meno wamevaa barakoa, glavu na mavazi ya kazi ya kitabibu. Wanaangalia na kufanya uchunguzi au matibabu ya mdomo kwa mgonjwa kwa kutumia vifaa vya meno.

Hapa ni kliniki au hospitali ambako mtaalum wa afya amevalia sare ya samawati anatoa huduma kwa mtoto mdogo. Mama wa mtoto ameketi akimshika mtoto huyu huku mtaalumu wa afya akimtunza na kumchunguza mtoto. Wote wawili wamevalia barakoa na mazingira yanaonekana kuwa ya usafi na kupangwa vizuri.

Wanadada hawa wanaonekana kuidhinisha siku ya kusikiza duniani. Katikati yao kuna mgonjwa ambaye huenda ikawa ni kiziwi ambao wanamwangalia na kumsaidia kwa njia ya kidijitali ili aweze kusikiza masikio yake.

Tukio la huduma la afya linaendelea labda katika zahanati au hospitalini ya jamii. Kuna mama anayeshika mtoto mchanga huku akitabasamu kwa furaha. Mtoto anaonekana anapewa chanjo au sindano na mhudumu wa afya aliyevaa koti jeupe, glovu na barakoa.

Hili ni chumba cha maabara ambapo twamuona daktari ambaye amevalia barakoa nyeupe na ovaroli nyeupe. Anakagua sampuli ili apeane matokeo. Kwa hiyo ndiyo kazi ya maabara.

Tunaona watu waliovalia barakoa kwa uso mmoja akiwa na koti la maabara nyeupe na mwengine akiwa na koti la kawaida la rangi ya samawati. Wanaonekana wakiwa katika mazingira ya ghala lenye masanduku ya bidhaa. Nyuma yao mmoja anaelezea au kutoa maelezo kwa mwengine huku akitumia kidole kuonyesha jambo flani.

Tunayemwona ni mfanyakazi wa hospitali huenda ikawa ni daktari ambaye anachunguza aina ya madawa ambayo imeletwa katika hospitali hiyo. Daktari huyo amevalia nguo rasmi yake ya kazi, koti nyeupe, barakoa ya samawati na miwani. Pia nyuma yake tunaona kuna boksi zingine za madawa ambazo zimeandikwa majina kama covax na TPC Package pvt Limited .

Tunayoiona ni chupa ya dawa ikiwa imelala pembeni. Vidonge vya rangi vya manjano vimeonekana kutoka ndani yake. Chupa chenyewe kimeandikwa jina vitamin D3 na ni nyeupe na ina lebo ya rangi ya machungwa.

Tunamwona daktari wa macho akimchunguza mgonjwa wake akitumia kifaa maalum cha kupima macho. Daktari amevaa barakoa kwa usalama wa kiafya. Mgonjwa amekaa kando ya meza akiwa anajibu uchunguzi. Hii ni kawaida katika kliniki za macho.

Tunayoiona ni chupa nyeupe na ina lebo ya kijani. Kuna vidonge vidogo vidogo vyekundu mbele ya chupa hiyo. Chupa iko juu ya meza, ya rangi nyeusi, na nyuma kuna ukuta ambazo zimetambaa zenye rangi ya mchanganyiko.

Kuna chupa nyeupe ya plastiki juu ya meza imeandikwa Gutadune kwa herufi kubwa. Ni dawa ya tezi dume kupanuka imeandikwa kuwa ni asili asilimia mia moja pekee

Hili ni dawa la vitamin lenye jina iron plus kutoka doctor's recipe , dawa hili ni la vitamin C vitamin B6 na vitamin B12. Dawa lenyewe lina vidonge sitini na zinasaidia mtu kula.

Hili ni dawa la chanjo ya aina ya MMR-2 inayotumika kuzuia magonjwa kama surua na rubella. Dawa hii inatumika pamoja na sterile ambayo iko mkono wa kushoto, inatumika moja kwa moja kutumika kudungwa mgonjwa kama sindano.

Shughuli ya kuwapa watoto wadogo chanjo kinaendelea katika kituo hichi. Tuwaona kuwa kuna wauguzi ambao wamesimama, mmoja wao akishughulikia mtoto huyo na kumpa chanjo mdomoni. Mzazi wa mtoto huyo anashuhudia kitendo hicho moja kwa moja, akiwa amembeba mtoto wake mdogo mkononi.

Kuna chupa mingi ndogo ndogo za dawa za shindano ,kuna maandishi yanayoonyesha kuwa ni chanjo ya homa ya manjano ,Kila chupa ina dozi tano na chupa zenyewe zina vifuniko za rangi ya manjano.

Wanawake wengi wamekusanyika nje katika eneo wazi kwa ajili ya mkutano au semina. Mmoja wao ambaye amesimama mbele yao anaonekana kuwa mwalimu au mtoa mafunzo. Wanawake waliokaa wamevalia mavazi ya kitamaduni yenye rangi angavu ambayo ni ishara ya tamaduni zao.